Tunaona mfumo wa kiasili unaotumitumika katika umwangiliaji wa maji shambani. Pia tunaona milima kando yake.

Tunaona bomba, linalo tumika shambani kwa minajili ya mfumo wa umwagiliaji wa maji ya kiasili.